Kwenye uwanja tunaona wachezaji walemavu wa mipira wa miguu kuna mipira miwili mbele yao wameyavaa magwanda ya timu ya kenya, nyuma yao ni walio sawa uwanja huu una ua mrefu, kijani kibichi na kisha kuna alama nyeupe.

Hili ni darasa la wanafunzi wa gredi ya sita, ambalo limepakwa rangi nyekundu, na kisha likaandikwa mwalimu ambaye analismamia ambaye ni mwalimu Emoli. Nje ya darasa hilo kuna uwa wa kijani kibichi ambao unaonekana kuwa fupi ,kisha kuna chuma kirefu cheusi.

Huyu ni mwanariadha Samuel Muchai, akiwa na anayemwongoza Jane Kipchumba katika uwanja wa zoezi. Amezaliwa tarehe 26 mwaka wa 1989. Anakimbia mita 5000. Na ana ulemavu wa kuona.

Hiki ni kitabu cha gredi ya pili kinachoitwa Nyota Ya Kiswahili. Kimeweza kushikwa na myu ambaye vidole vyake vinaonekana. Kuna mchoro wa farasi wawili ambao wanaendeshwa na watu wawili wenye nguo ya kijani kibichi na manjano. Kitabu hiki kimeithinishwa na KICD.